Hii inaonekana ni kadi inayoelezea watu wako na kuwaelezea kuwa wampigie kura, mama huyu. Mama anayeitwa Rachael shebesh. Anasema kuwa yeye anataka amani vizuri. Anasema watu wa Nairobi wachague watu wa Nairobi wajenge watu wa Nairobi. Ni taarifa iliyotolewa mwaka wa elfu mbili kumi na saba, tarehe nane mwezi wa nane.

Jaji mkuu mwenye jina Martha Koome anahutubia kongamano la watu. Huyu ni jaji anayesimamia na kusikiliza kesi ya mahakama kuu ya Kenya. Ni jaji anyeheshimika sana ,na ni mwanamke mmoja kati ya wanawake waliochaguliwa kuwa na ofisi kikubwa.

Wafanyakazi wa pahali ya Huduma ya Kenya wanakaa chini wakiwa wanaangalia tarakilishi, wanawahudumia wananchi wa Kenya. Wote wamevaa barakoa na sare rasmi ya Huduma ya Kenya. Hawa watu wanawasaidia wananchii kujibu ile maswali wanaouliza.

Wateja wa benki wamepanga laini mrefu sana, wanaongoja kuhudumiwa. Inaonekana wamekuja mapema sana, lakini watu ni wengi wanaotaka kuhudumiwa. Wanapanga foleni wakiongoja kuitwa ili waende kwa dirisha na kuhudumiwa kwenye kampuni hiyo ama benki hiyo.

washabiki wa timu ya Kenya wamewweza kukusanyika kusabikia timu yao. Mashabiki hao wanaonekana kufurahia sana kuangalia timu lao likishiriki kwenye mchezo. Mashabiki wanaweza kuinua bendera ya kenya juu sana na kufurahia sana.

Inaonekana wananchi wamepanga foleni ili waweze kupata huduma katika kituo cha Huduma. Wananchi hawa wameweza kupanga laini vizuri, kila mtu anaongoja saa yake aweze kuhudumiwa, na wahudumu katika kituo hicho kinachoitwa Huduma, inachopatikana mahali mingi nchini.

Wachezaji wa mpira wanaonekana kushiriki katika mchezo huo. Washabiki pia wanaonekana wamekuja kwa wingi kushabikia timu yao wanayotaka ishinde. Mtu mwenye nguo ya nyekundu inaonekana ndo ako na balli, anataka kumpea mtu mwenzake mwingine hao wengine wakitaka kumchukulia.

Paipu kuu inaonekana inavuka hapa, kuna mfereji kubwa iliyoewekwa kwenye paipu. Inaonekana paipu hii ni ya maji. Inatumika kuweka maji, kupeleka shambani ama kupeleka sehemu watu wanayoitumia. Maji haya yanatumika kumeesha mimea ama vitu vinginevyo.

Aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya ,kwa mwenye jina Raila Amollo Odinga, inonekana anajaza kitu karatasi fulani. Wanahabari wamemzingira wakimpiga picha na kumrekodi. Mtu mwingine inaonekana amekaa kwenye kitu ni mwenye ofisi hilo, anajaza kitu kwenye tarakilishi naye mwingine amesimama kando yake, anamuelekeza kitu ya kujaza.

Rais wa Kenya aliyechaguliwa, William Samuel Ruto, amekuja kuhapishwa ili aanze kazi yake. Bibi yake, Rachel, ameweza kushika kitu kando yake. Yeye akiwa amebeba Biblia anaweza kuhapishwa ili aanze kazi yake kama Rais wa Kenya.

Washabiki wanaangalia mpira wa wavu ukichezwa timu mbili yenye vazi ya nyekundu na samawati linaloshilikisha ligi kwenye mchezo huyo wa waavu inaonekana mashabiki wamejijumuika kuangalia mchezo huu ukichezwa.

Watu wamekuja kuhudumiwa katika ofisi ya pasipoti. Hawa watu wanakuja wakiwa wamevaa barakoa, wengine wanataka kupata pasipoti waeze kutoka nje ya nchi. Mkubwa wa hio pahali inaonekana anawauliza maswali, ni kama anawauliza maswali ya huduma wanaopata hapo kama ni huduma mzuri ama huduma yenye shaka.

Washabiki wamekuja uwanjani kushabikia timu zao za kandanda. Wao mmoja inaonekana anashabikia timu ya Kenya huku amevaa kioo ameinua bendera ya Kenya juu sana. Anakaa amefurahia sana, nyuma yake kuna kijana ambaye amevaa mkoba wake yaja amehuzunika.

Wanakadanda wameshikana wanaelezeana kitu kabla ya mechi kuanza. Wenye wanakuja kushabikia inaonekana wamejaa wengi, wengine wamesimama, wengine wamekaa, wako tayari mechi kuanza ili wajue nani atakaye shinda mchezo huo wa kadanda.

Jaji mkuu wa Kenya anayesimamia mahakama kuu ya Kenya anaonekana amekaa kitini. Mwenzake pia ni mwanasheria amekaa hapo, inaonaonekana wanapiga makofi na kuangalia kitu. Inaonekana wanashuhudia na kuwa ni wageni rasmi mahali fulani.

Aliyekuwa Waziri wa Usalama wa nchi na sa hii ni naibu wa rais wa Kenya alizuru pahalii ya pasipoti ili kuangalia vile huduma zinafanywa huko. Aliweza kuwauliza wanaofanya hapo kazi vile wanafanya kazi na akawahoji waliokuja kuhudumiwa. Polisi pia anaonekana ameketi, amesimama kando akimwangalia naibu wa rais.

Hapa ni sehemu inayoitwa Huduma. Huduma hupatikana mahali mingi nchini. Wananchi wanaposhindwa kufanya vitu kwa serikali wanakuja kuhudumiwa hapa. Unaulizwa maswali na unaweza kuonyeshwa vile ya kufanya ama ya kuingia pahali ya serikali.

Raisi wa Kenya William Samoei Ruto amesimama ameshikilia bibilia akiapishwa huku bibi yake amesimama kando yake. Bibi yake aitwaye Rachael amesimama kando yake akimshikilia kitabu cha nchi ya sheria ya nchi.

Hapa ni sehemu ya huduma. Inaonekana kuna meza mrefu sana. Kuna vitabu mbili zimewekwa. Wahudumu wapo chini ya hiyo meza na tarakilishi zao. Mhudumu mmoja anaangalia kando wa-wenye wanataka huduma wawili wakiwa kando, wanahudumiwa na mhudumu mwingine. Hapa watu hukuja kupata majibu ya maswali au kuhusu vitu za serikali.

Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amekuja kuona vile kazi inaendelea katika pahali ya ushuru. Anamhoji anaye fanya hapo kazi huku anayefanya hapo kazi anaangalia talakirishi akimjibu aliyekua naibu wa rais. Wengine wamewazingira wote wawili.

Hapa inaonekeana ni ofisini watu wanakaa wanafanya kazi. Wamekuja ili kufanya kazi walichoandikwa kufanya. Inaonekana ni wahudumu wenye kuhudumia wateja. Wamevaa sare rasmi ya kampuni hiyo wakiwa wameketi kwenye.

Amri jeshi mkuu wa nchi ya Kenya na mwenye, mwenye kuongoza nchi ya Kenya anaonekana akisimama kando ya mkuu wa koti ya supreme nchini Kenya. Inaonekana alikuwa ametoka kuapishwa, na kuanza anataka kuanza kufanya muda wake waliochaguliwa na wananchi.

Wanasheria wamesimama mbele ya mahakama, kwa mmoja wao anaitwa Kelvin Stephen Kalonzo Musyoka. Wanaongea na watu wa televisheni. Inaonekana wamemaliza kuskia kesi, ama kutetea mmoja wao. Wamefurahi sana, wameangalia televisheni.

Wachezaji wa kandanda inaonekana wanacheza kwa timu mbili. Huku washabiki huko juu wakishabikia timu hizo. Shagga mmoja anapiga mpira kwa kichwa yake. Inaonekana mmoja wao ni mwenye timu ya ulinzi ya Kenya Defence Force.

Hapa inaonekana ni kituo cha huduma. Kwa vile kuna mahali mingi ya wananchi wanaweza pata huduma. Kuna huduma ya polisi ukipoteza kitu. Kuna huduma ya polisi ingine. Kuna huduma ya timu na kuna huduma mengi. Huduma hizi zinaweza kutumika nono.

Aliyekuwa waziri wa kenya Justin Muturi anaonekana amekuja kuangalia kazi inavyoendelea kwenye ofisi ya huduma kenya. Huyu Justin Muturi alikuwa waziri wa kenya lakini alibanduliwa kwa kuwa na kwa kuwa hakuwa na vile hakuwa anajua vile ya hakufanya kazi alikuja kuangalia vile kazi inaendelea kwenye huduma kenya.

Hapa kuna meza ya mtu anayetaka kujua vitu mingi anaweza kukuja. Mwenye meza hiyo ni kama ni mwanamke mmoja aliyesimamia hapo. Ana wajibu wananchi wanaokuja hapo kuuliza maswali. Kama unataka kuliza swali unapanga laini unakuja kwa huyu mwanamke akujibu ile swali unayotaka.

Hapa ni pahali serikali imekita kambi ili kuwahudumia wananchi kama uko na mashida ya polisi, umepoteza kitu ama uko na shida na wachunguzi unaenda wanakusaidia, inaonekana hakuna watu, watu wamepanga foleni nyuma ya hiyo pahali. Kuna magari pia huko na maviti ya rangi ya samawati pia iko hapa.

Hapa ni kiwanja cha mchezo, watu wengi washabiki wamekuja kuangalia, mashabiki wa timu ya Gor Mahia wanaonekana wameinua kitu kichwani amevaa kofia lililoandikwa KDF,mashabiki hawa wanapenda sana kushabikia timu yao. Wengine wanakuja kuibiana pia hapa, ni vizuri mtu kukaa chonjo akiwa hapa.

Jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome inaonekana anahutubia umati. Anaangalia umati huku maikrofoni iko mbele yake. Jaji huyu Mkuu wa Kenya ni jaji aliyekuwa peke wa kiasili ya kike. Anaweza kuhutubia watu.

Washabiki wa timu la Gor Mahia wamejikusanya pahali wanaangalia mechi ya timu yao ikishiriki na timu lingine. Wamefurahia sana. Mwingine ameeka banda juu akisema wanataka timu ingine ya Man City kwa vile wameweza kuicharaza timu hio ingine, imekuwa ndogo kwao.

Wakiambiaji wanaweza kushindana kukimbia huku wenye wanatazama wanafurahia huko nyuma. Wame ekaa kwenye viti wakingoja wale wanaotaka washindi washinde, wamefurahia sana. Mmoja wao inonekana anaongoza, amevaa sare ya Kenya.

Yule ni naibu wa raisi nchini Kenya, mwenye jina profesa Kindiki. Inaonekana wamekuja kuangalia kazi inavyoendelea kwenye stesheni ya huduma. Anaweza kuuliza mfanyikazi, ama anaeza kuuliza mhudumiwa anae, vile anaezahudumiwa.

Inaonekana askari wa chifu amekuja kuhudumiwa katika stesheni ya huduma. Stesheni hizi hupatikana sehemu nyingi nchini ili kuwezesha wananchi kupata taarifa wasilolijua. Chifu huyo anaongea na mhudumu wa hudumu .wahuduma wa sehemu ya huduma ili aweze kupata taarifa kulingana na hili shida aliyekuwa nayo.

Watu wameketi sehemu fulani wanaskiliza kitu ama wanaangalia kitu. Watu wako wengi wengine wanainua mkono ni kama wameulizwa swali wengi wao wamevaa nguo la samawati na kofia la samawati, wengi wamevaa suti lakini inaonekana wanashughulika na kitu moja wengine wakiiunua mkono ni kama wanataka kujibu maswali.

Wachezaji wa mpira inaonekana wako uwanja wanacheza mpira huku washabiki wao wako kwenye kiti wanawashabikia. Washabiki lakini wanaonekana wamekaa chini, wengine amevaa kofia. Mwenye kucheza mpira amevaa nguo imeandikwa Betika, mpira haionekani hapo lakini.

Rais William Ruto anatembea pamoja na mkuu wa mahakama ya kuu nchini kenya Martha Koome, wanaonekana wakitabasamu huku wanahabari wako nyuma wanarekodi. Mlinzi wa rais amesimama kando akiongoja apite.

Msichana mrembo anaonekana ameshika kibanda cha Bandari Fc. Inaonekana ni mshabiki mkuu wa timu la Bandari FC. Amekuja uwanjani kuangalia kadanda ikichezwa ya timu yake. Amevaa vazi la timu lake, amefurahia sana kushabikia timu yake hio, hio siku.

Aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya, Maraga, na aliyekuwa rais wa Kenya, uhuru Muigai Kenyatta, wanaongea kwa pamoja. Inaonekana wanaelezana kitu. Wamesimama nje ya mahakama kuu ya Kenya. Wote walistaafu, wengine ndo wako wapya sai.

Waziri wa nchi ya Kenya amekuja kuangalia kazi inavyoendela katika huduma. Stesheni za huduma inatumika na wanaanchi kuja kuangalia kazi inavyoendela ama wakiwa ana shida kutumia vitu vya serikali wanakuja kuulizia hapa. Waziri huyu ni kama amekuja kuangalia wafanyikazi, kama wanafanya kazi au wanazembea.

Washabiki wa mpira ya kandanda wamekuja kushabikia timu zao. Inaonekana wanashabikia timu ya Kenya kwa vile wameinua bendera ya Kenya, juu Wanaonekana wamefurahi sana. Wengine wanapiga makofi, wengine wanapiga nduru. Wengine wamevaa kofia. Inaonekana wamefurahi sana.

Wanachama wa chama cha kisiasa ya ODM wanaweza kupeana taarifa kwa wanahabari ili kuwaeleza wanachotaka. Wanachama hao wamekusanyika kwa pamoja kwenye chumba ya chama hiko ya kisiasa ya ODM inayoongozwa na Raila Amollo Odinga.

Kiwanja cha mpira. Wanashabiki wanashabikia huku wachezaji wakicheza mchezo wa kadanda. Wachezaji wanaonekana kukuwa wa Gor Mahia na wa FC Leopards. Washabiki wamejaa uwanjani wakishabikia timu zao,

Majaji watatu mmoja wao akiwa mkuu wa mahakama ya Kenya. Majaji hao watatu ambamo wawili ni wanawake mmoja ni mwanaume wanakua ni wenye kushikiliza kesi zinazoletwa mbele ya mahakama kuu ya Kenya.

Mhudumu wa banki ambaye ni msichana, anaeza kuhudumia wateja wawili waliokuja kuhudumiwa. Mhudumu huyo anakaa anawauliza maswali, hao wateja ili kuweza kupata wanachokitaka kwenye benki hio.

Kesi inaendelea katika Mahakama Kuu ya Kenya. Jaji Mkuu wa Kenya, Martha Koome, ndio ni mwenye kusimamia mahakama hii. Wanasheria wanaweza kuelete kesi yao na kutetea washukiwa. Kesi hii ndio husikika wakati, wakati rais anataka kubishana na wachaguzi.

Hao ni washabiki wamekuja kuangalia timu yao likicheza. Wanashabiki wa Bandari Fans, wanaonekana wamefurahia sana. Wengine wameinua bendera ya timu hio, wengine wamevaa nguo la timu hio, wanaonekana kuwa ni wenye washabiki sana wa timu hilo, wamefurahia sana timu yao.

Washabiki wa timu ya kandanda ya Gor Mahia wanakaa wamekaa pahali wanafurahia timu yao. Wanashabiki hawa wanafurahia kuwa timu yao ya Gor Mahia yanacheza uwanjani. Wanashabiki wamekaa pahali, wanafurahia wanaangalia kamera wakiwa wamefurahia timu yao.

Mwanamke mmoja inaonekana ako kwenye kazi. Anafanya kazi katika pahali cha huduma kuhudumia wananchi wanayotaka vitu za serikali ama wanaotaka huduma ya serikali. Rais Ruto inaonekana picha yake imewekwa nyuma ya hapo kwa huyo mwanamke. Mwanamke huyo anahudumia wale wananchi waliokuja hapo.

Inaonekana hapa ni majaji wamekuja pamoja pamoja na gavana wa Nairobi anayeitwa Johnson Sakaja. Jaji mkuu Martha Koome pia ako hapa, inaonekana wamebeba kitabu kiflani ili kuonyesha kuwa wamekifunguwa. Hii ni kongamano la wakubwa, mmoja wao gavana, mmoja wao ni seneta na mmoja wao ni jaji mkuu.

Wanasiasa wa chama cha jubilee wameweza kukaa pamoja iliwaweze kuelezea kuhusu chama hiyo. Wanasiasa maarufu kwenye chama kwa jina Mike Sonko ameweza kutulia chama hicho kwa sababu pia yeye anataka kuhusiana na wahusika katika chama hicho.

Hapa ni pahali ya huduma. Wananchi wanakuja kupata huduma ya kiserikali hapa kama vile ya passipoti, inaonekana wamepanga foleni refu . Mhudumu anangalia tarakilishi huku akiwahudumia wote. Kuna wengine wamevaa barakoa na wengine hawajavaa kwenye hii sehemu.

Wachezaji wa timu ya Kenya wameweza kusimama vizuri. Wamesima wakisikiliza nyimbo ya taifa ya nchi ya Kenya. Wanaonekana ni wachezaji wa soka ya nyavu. Wengine wameeka mkono kwa kifua, wengine wameeka mkono nyuma, wengine wameeka mkono kando. Inaonekana wanasikiliza vizuri wimbo wa taifa.

Mwananchi amekaa kwenye pahalii ya huduma ili aweze kuhudumiwa. Huduma huweza kusaidia wananchi ili waweze kupata taarifa waweze kusaidiwa kutaka kuwasiliana na serikali ama kuingia kwenye pahali ya serikali kulipa vitu kama pasipoti ama vitu vinginevyo. Huyu mwananchi ni kama amekuja kuhudumiwa mhudumu anamuangalia akimuuliza maswali huku amekaa mbele ya tarakilishi.

Wananchi inaonekana wamepanga laini kuja kuhudumiwa kwenye pahali ya kituo cha Huduma hapa nchini. Huduma hii huweza kupatikana pahali mingi nchini Kenya. Kama una shida ya kufanya kwa serikali ama kuingia kwenye pahali ya serikali unakuja hapa, unaeza kuongea na mhudumu akuhudumu. Wananchi hupenda kwenda hapa.

Wanainchi wengine wamepiga laini wanaongoja kuhudumiwa sehemu ya huduma. Hii sehemu hua wanainchi wanaenda ili wapate taarifa kuhusiana na vitu vya serekali kama vya kulipa ushuru kama pahali ya passpoti ukitaka kulipa pahali ya bima ya afya kama inayo itwa SHA.

Hapa ni pahali ya huduma. Mtu kama amepoteza cheti chake cha kuzaliwa, ama anataka kupata cheti cha kuzaliwa, ama anataka kupata cheti cha kukufa, anakuja hapa, anahudumiwa vizuri. Kuna kiti ya mwenye anataka kuhudumiwa anakaa, na kuna kiti ya mhudumu huku akiangalia tarakilisi.

Vitabu za pasipoti zinaonekana zimepangwa kwenye meza. Vitabu za pasipoti za nchi ya Kenya ama nchi ingine, inaonekana imepangwa juu ya meza watu wakuje wachukue pasipoti yao ambayo, ambao walikata. Hio pasipoti zinaonekana kuwa mingi, kwenye meza huo.

Waonekana washabiki wa kandanda wanacheza baina ya timu mbili washabiki wako wengi wanashabikia timu zao. Mchezaji mmoja anataka kuchukua boli ambayo mwanzake nyuma. Washabiki wanaonekana kua wanashabikia timu zote mbili, timu moja imevaa nyekundu ingine imevaa manjano.

Mchezaji wa timu la Ulinzi stars anazawadiwa vazi la timu hio. Anayemzawidi ni waziri wa fedha. Inaonekana anaitwa R.Sylvaine mwenye kuzawadiwa.

Wachezaji wa soka ya nyavu inaonekana wamekuja kuangalia na kucheza, wengine wanaangalia wengine wakicheza. Wachezaji hao inaonekana wanajua kucheza Kwa vile mmoja anaangalia mwingine anapita na hiyo boli, inaonekana wanashabiki hawajafurahia sana.

Waandamanaji wamekuja kwenye jiji wanataka kuandamana kwa ajili ya uchaguzi. Wamebeba banda la aliyekuwa anawania kiti cha urais Raila Amolo Odinga na naibu wake Kalonzo Musyoka mwaka wa elfu mbili kumi na saba.

Hii ni alama ya chama cha kisiasa cha Jubilee. Chama almaarufu Kenya iliyotoa, iliyotoa mkuu wa nchi ya Kenya. Chama hiki kinakuwa na watu wengi na wenye, watu wengi kuchaguliwa kwa ajili ya hii chama. Chama ya Jubilee imeandikwa mbele pamoja.

Watu wamekuja kupata suluhisho ya shida wanayopata. Wengine wako na shida ya kitambulisho, wanapanga laini sehemu fulani, wengine wako na shida ya kulipiwa karo na deni inayoitwa HELB, wanapanga laini sehemu fulani. Wanaweza wote kusaidiwa na waende nyumbani wakiwa wameridhika.

Jaji mkuu wa Kenya aitwaye Martha Koome inaonekana anatembea na Rais wa Kenya aitwaye William Samoei Ruto kipchirchir. Inaonekana wako pahali, wanahudhuria pahali. Wanaweza kuangalia kamera wakitembea wanakuwa wenye kufurahia sana. Hao watu ni wenye wakubwa wa Kenya.

watu wamekuja kupata huduma za nchi ya Kenya. Watu wengine wanakuja kuchukua paspoti wengine wanakuja kuchukua vitu kadhalika. Wamekuja mapema sana kupanga laini nje ya hiyo pahali. Hii pahali iko pahali mingi inchini Kenya ili wananchi wake wawe wakipata huduma.

Risiti ya kuonyesha kuwa mtu amelipa huduma ya paspoti ili aweze kupata paspoti yake. Risiti hii inatolewa ili kupeleka kwa wenye paspoti uwaoneshe kuwa umelipa. Mhudumu huyu kwenye jina la Evans, ameweza kulipa shilingi elfu sita na hamsini.

Hii ni kivuli cha aliyetaka kusimamia kiongozi wa wanawake jijini Nairobi, anayeitwa Millicent Omanga. Aliweza kuweka kivuli hii ili watu wanaouza mayai waweze kuuza. Hii ni vile anataka watu waone ni yeye ametengeneza. Ameweza pi kupea watu wa bodaboda sare ili watu wamchague.

Pasipoti ya aina mbili, pasipoti ya kwanza ni ya Jumuiya ya Kenya na pasipoti ya aina ya pili ni ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mtu anayetaka kusafiri kwa nchi anayotaka lazima awe na pasipoti yoyote yote hizi, ni muhimu sana kukuwa na pasipoti hizi.

Wananchi wamepanga foleni refu ili wapate huduma pahali ya kupata huduma nchini Kenya ambapo inaitwa Huduma Centre. Wote wanasubiri kwa halu ili kuenda kuhudumiwa kwenye pahali ya kaunta.

Washambiki inaonekana wamekuja uwanjani, wanashambikia timu yao. Inaonekana wamefurahia sana, mmoja amechukua bendera ya Kenya akaieka mabegani uku amevaa miwani. Wengine wamesimama wakipiga makofi, wengine wamevaa sare ya Kenya, wengine wamevaa kofia, wanaonekana kufurahia sana.

Hapa ni kituo cha huduma cha serikali ya Kenya. Imeeka hii kituo ili kurahisishia wakenya kupata huduma za kiserikali. Kama unataka, umepoteza kitu unakuja hapa, kama hujui kuingia kwenye mtambo ya serikali unakuja unauliza unaelezewa.

Watu wamekuja kusherehekea timu zao zinazocheza. Washabiki hao wengi wengine wameshika bendera ya Kenya. Wote wanaonekana wamefurahia, wanaangalia uwanja. Wengine wamesimama wakipiga makofi ilhali wengine wamekaa wakitabasamu.

Aliyekuwa Rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta inaonekana anakula kiapo alippo chaguliwa laziwa rais aapishwe na Jaji mkuu, anaapishwa akiweka Bibilia kwa mkono wake wa kulia ,na kusema maneno atakayo ambiwa kuwa aseme. Rais huyo alimaliza tamu yake miaka tatu iliyopita.

Hapa ni ofisi ya serikali. Mtu akitaka kuchukua paspoti anakuja hapa anaulizwa maswali na anaekewa vidole zake ili aweze kupata huduma za kiserikali ya kupata paspoti. Lakini lazima mtu alipe ndo aweze kuhudumiwa. Inaonekana mwanaume mmoja aliyevaa vazi la suti amekuja kuhudumiwa kwenye ofisi hili la serikali.

Watu wamepanga foleni ili waweze kupata huduma ya serikali. Polisi anawapanga watu ili wasije wakaleta vurugu hapo. Wa wenye kuwahudumia wananchi pia wamekaa kwenye kiti, wanaongoja watu walete malalamishi yao, ili aweze kuzitatua hizo malalamishi.

Inaonekana watu wamekaa kikao vizuri wanasikiliza huyu mama akiongea. Inakaa ni mama wa chama cha siasa cha Jubilii kwa sababu nyuma yake wananchi wamevaa kofia chenye alama ya tuko pamoja, ni alama ya chama cha siasa cha Jubilee linalojulikana sana.

Jaji mkuu wa kenya aiitwaye Martha Koome, anaonekana kuapishwa na Bibilia. Anaapishwa alipochaguliwa ili aweze kufanya kazi yake kwa uaminifu. Ni sharti mwenye kuchaguliwa aweze kuapishwa, kama ni muislamu anapishwa na Kurani, kama ni mkristu anapishwa na Bibilia. Ili linafanywanga kila anapochaguliwa jaji mkuu mpya.

Wachezaji ni kama wamefunga goli, wamefurahia, wamekujikusanya pahali moja, wamevaa sare la manjano. Wenye kushabiki wako huko juu lakini ionekani kama wanashabiki sana. Mwenye amefunga inaonekana anakumbatiwa sana na wenye-wenye wenzake.

Watu wamejitayarisha kupiga kura kwa vile wamekuja kusajiliwa. Kijana mmoja inaonekana akichukuliwa mikono yake na kidole yake ili iweze kufanyiwa, kujulikana yeye ni nani. Wahudumu wameweza kupanga laini kuwahudumia waliokuja kuhudumika.

Rais wa Kenya ,William Samoei Ruto anatembea na jaji mkuu, Martha Koome. Rais huyo anaonekana akiangalia saa yake akimuelekeza jaji huku wanacheka. Inaonekana anamwambia maneno ya ucheshi. Wanatembea wote ikiwa huku jaji mkuu amevaa rasmi nguo yake ya kazi.

Mhudumu anahudumia watu waliokuja kwenye mahali ya kuhudumiwa ya huduma center wamekuja kuuliza maswali. Mhudumu anaangalia tarakirishi ilikuwajibu waliokuja kuhudumiwa. Wanakaa kwenye kiti, wamevaa suti wakiangalia. kando ya mhudumu kuna watu wengine pia wanaangalia tarakirishi.

Watu wamekuja kutazama mchezo waipendao kwenye uwanja wa michezo au uwanja wa mpira. Watu waliovaa nguo lenye alama ya Kenya , wengine wakishikilia bendera la Kenya. Wako kutazama mchezo. Inonekana ni mchezo ya mpira wa soka. Inaonekana wamefurahia kamwe.

Mkuu wa kenya mwenye jina martha koome na rais wa kenya mwenye jina william samoei ruto kipchipsir inaonekana wametoka sehemu. Wanaangalia mbele, nyuma yao kuna watu wengine inaonekana ni wanasheria na maulinzi wa rais. Inaonekana wametoka kufanya jambo fulani. Nikama wametoka kusikiliza kesi ama wametoka kwenye pahali yao.

Wananchi wamekaa kwenye foleni wangoja kuhudumia katika sehemu ya huduma Kenya .Sehemu hii na yakuwezesha wananchi kupata majibu ya maswali wanayo kuhusu serikali na pia kuingia pahali ya serikali kama unataka kulipa vitu kama vile paspoti

Hii inaonyesha wahudumu wa kotini wanakuja kuelezea watu vile kotini inavyoendelea kufanya kazi. Wahudumu hawa wanataka wananchi wawe na elimu, ya vile nchini, kotini yanaweza kufanya kazi, na vile mtu anaweza kuhudumika katika makoti .